Chupa ya dawa yenye kifuniko cha samawati imesimama karibu na sindano iliyolazwa kwa upole kwenye uso wa plastiki. Pembeni kuna pamba safi ya kifagashio chenye maandiko ya maandalizi ya usafi.

Mtaalamu wa afya aliyevalia kofia ya samawati, anatoa chanjo kwa mtoto. Afisa mmoja wa usalama na watu wengine wamesimama karibu wakifuatilia kwa makini. Mazingira yanaonekana kuwa ya nje.

Wauguzi hawa, wamevaa mavazi ya kitaaluma. Mtoto, anaweza kuwa, anachunguzwa kwa dalili za ukuaji au afya ya jumla kama ilivyo.

Chumba cha hospitali kinaonyesha machine ya upigaji picha kwa mvuma wa sumaku. Muuguzi anasaidia mgonjwa aliyejipanga kwenye meza ya uchunguzi.